watu hawa wameshika vibakuli huku wakitembea wakiwekewa chakula katika sehemu tofauti tofauti bakuli haya yako na colors zinazo fanana zingine zimekatwa tofauti tofauti moja wao wanaonekana wakiwa wameshika vibakuli vyao sahani yao iliwaweze kuwekewa chakula.

Hii ni ndizi ambayo iko katika mashamba ndizi ambayo imetoa mimea imeweza kuipangwa na kuwekwa kwenye malaini ambazo ni ndizi mingi ambazo zimeweza kuwekwa na mkulima naye. Naye ndizi hii ambayo imeweza ku ndizi ambayo inafaa kuibanwa na mkulima ili mimea hizo zikitolea zinaweza kuwa vizuri na kuikula na na mwananchi.

Hizi ni ndizi zenye zimeeza kuletwa kwenye shambani kuletwa mjini hili sieze kuuswa, huyu ni ambaye ameshika ndizi anataka kuweka katika sehemu moja hili wanunuzi waweze kipata ama kununua, naye uenda anataka kuweka katika gari yenye imeegeshwa karibu na ndizi hili.

Hapa ni sokoni ambao kila kadhaa. Na kinamama wanauza vitu vivaa vyao, chakula ili waweze kuipata pesa kujikimu kimaishani. Hizi ni ndizi ambazo zinaweza kuiva na zingine hazijaweza kuiva. Kuna nyanya , kuna vitunguu, kuna vinasa sauti ambao kila kadhaa ya chakula vinatumia kuikula.

Ni ndizi ambazo zilipandwa kwenye laini na zimeanza kumea na kuzaa vizuri ndizi hii zinahitaji kutolewa na kuchukuliwa soko. Chini yake zinaonyesha mimea mingi ambazo zimeanza kuchipuka.

ni ndizi ambaye uenda imekuwa sawa imeiva na inanataka kukulwa ni ndizi mbili ambayo imeanza kuchipuka inadhirisha ipate ni chakula ambalo linafa kukuliwa

Hawa nao ni wanunuzi wa maziwa, wameweza kuiweka maziwa katika moto ili waiweze kama iko na idhara ma inaweza kuwa imeharibika aunmala. Huyu mama ambaye ameweza kuketi kwenye plastiki huku wanaume wawili ambao wameweza kusimama wakitoa maziwa haya.

Hili ni ndizi ambalo bado hazijatolewa kwenye shamba na mkulima, ndizi hii ambayo haijaiva iko katika mashambani ile inadai kuiva inaweza kupelekwa katika mjini au katika sehemu ambayo mkulima anaweza kuuza na kuipata fedha ambayo anaweza kujikimu nayo kimaisha.

Jamaa huyu akiwa mashambani yake, huku akiwa ameshika ndizi yenye imeiva, ndizi hii unaweza kuitolea shambani na kuipeleka sokoni iki kuipeleka nyumbani ili aweze kuweka kwa chakula , ndizi hizi ameweza kuzipanda na ziko mingi, ambazo mkulima huyu ameonyesha kuwa kazi hii anayooifanya ni kazi ambayo inafaa.

Jamaa huyu anaonekana akiwa ameinama na kuikama ng'ombe wake ili aweze kuitoa maziwa ya ng'ombe ile iko katika mtindo wa kuikama ili maziwa naye anaweza kupeleka mjini kuuza kupata hela ama anaweza kuichukua manyumbani ili kui...

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuwekeza katika sehemu moja ndizi hizi ambazo zimeweza kuiva ziko katika hali ile ambayo bado hazijaiva. Ndizi hizi ziko katika mashambani na kuna mkulima ambayo baada ya kiupata mimea anaweza kiutoa mimea na kupeleka mjini kuuza.

Haya ni mahindi ambayo huenda yame oza haya imeishia koma. Mahindi hayo imeenda mahindi na huenda haya ni mahindi tu ambayo yanaisimama. Mahindi yanadirisha kuwa huenda maana ya ma wame yatokea mazao ile mazuri kabisa. Mahindi haya yamesimama na inaonyesha kuwa yako na ma rangi tofauti za wa mahindi.

Huyu ameishika ndizi ambayo ameitoa kwenye mashambani ili aweze kuichukua manyumbani ili aweze kuikula au kupeleka mjini kuuza. Ndizi ndizo ambazo ziko tayari na huyu yuko katika ile harakati za kuitaka kukula ndizi hiyo.

Haya ni maziwa ambayo yanaletwa kutoka kwa wakulima huko mashambani ili kuletwa kutengenezwa na kuwekwa kwenye vijikatarasi au kwenye plastiki ili wapeleke mjini ili kuuza maziwa haya. Watu hawa wawili ambao wako nyuma wanatoa maziwa haya kwenye lori, huenda ni mwenye maziwa na mwingine ni mwenye hiyo lori.

Hawa wameweza kuenda katika sehemu hii ili waweze kupima maziwa haya. Maziwa haya yameweza kuingizwa kwenye kifaa hiki inaipima na kuhakikisha kuwa ni maziwa ambayo nafaa ama iko kwa hali ambayo inafaa kutumiwa na wananchi au kuwauzia.

Hizi ni vitu ambazo zimeweza kuwekwa katika majini huku zimewekwa motoni ili waweze kula. Haya ni maziwa ambayo yameweza kuwekwa motoni ili iweze kuitumika kwa kuikula au kuikunywa na watu hawa.

Watu wanaonekana wakiitoa ndizi hii katika mashambani ili ndizi ziweze kuwekwa kwenye magari na kuchukuliwa kwenye mchini iliwaweze kuuza wapate hela au zingine zinaweza kuchukuliwa manyumbani hao wako katika ile hali ya kuzisafisha na kuzipanga ndizi hii.

Mkulima huyu ambaye ameweza kuyishika mahindi kwa mkono wake huku akionyesha kuwa mahindi haya yameweza kutokea na kuimea vizuri. Mkulima huyu hayuko katika sehemu za ushambani, shambani huko mashambani, akionyesha kuwa mahindi haya yameweza kutokea na kuiva vizuri na vinafaa vikuliwe ama kuchukuliwa kuuziwa mjini.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kupandwa katika mashamba, ndizi imeweza kuwekewa mbolea ili iweze kumea na kutoka vizuri, nayo kuna ndizi zingine ambazo zimeweza kuweka mbolea ambazo ziko katika nyumba ya ndizi hizi, naye kuna maji ambayo imeweza kuleta ili iweze kuwekwa kwa ndizi hizi ili imee zaidi.

Hili ni ngombe, ngome hili lina maumivu katika mwilini na huenda yanataka matibabu, ngombe hii imeweza kuwa imefungwa katika miti, miti ambayo imesimama na huenda inangojea daktari ili akuje kumpea dawa.

Mama huyu ako katika mashambani zake akionekana kuwa ako kwa ile harakati ya kuhakikisha kuwa anaipanda zile vitu ambavyo, mimea kwenye miti yake. Kuna ndizi mingi ambazo mama ameweza kuzipanda katika sehemu hii. Huyu naye ako katika ile ishara ya kuangalia mimea zake katika mashamba.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuwekezwa katika sehemu moja. Zinaonekana kuwa ndizi hizi yameweza kutolewa ma mkulima mashambani na kupeleka katika sehemu hii. Ndizi hapa wanaweza kuchukua siku nne ili kuziuza ili waweze kupata hela au kutumia kula. Ndizi ambazo zimeweza kuiva na iko katika ile hali ya ku.

Haya ni ndizi, ndizi haya yameweza kutolewa kwenye mashamba ya mkulima na yameweza kupelekwa nyumbani au masokoni, ndizi yameweza kuwekwa sehemu moja ili mnunuzi mwenye anaweza kuwa anapendezwa anaweza kununua na kuikula, ndizi haya yanafaa kuwekwa mahali pazuri ili yaweze kukomaa na kupata kuwa zinafaa kukulwa.

Hili ni ndizi, ambalo liko kwenye shamba la mkulima au penye huko mashambani. Ndizi hili liko ndizi tatu ambayo imekomaa. Haya ndizi yameweza kuwa sawa na huenda yakapelekwa kwenye mjini ili waweze kuuza katika sokoni, ndizi haya ni ndizi ambayo ni ya mkulima na huenda unaweza kukula na ni tamu zaidi.

Hapa ni mahali ambao wakati wa kuitoa maziwa kutoka mashambani wanalata sehemu hii, ili waweze kuuza nawe hizi vitu ambaye katika sehemu za kuitoa na maziwa kuwekwa mashambani, huku waweze kuweka karatasi na kuuza baadaye.

Hizi ni mahindi Ambazo zimeweza kutolewa mashambani na kuwekwa kwenye jua, ili ziweze kukauka ili zipelekwe kwa kisiagi ili kutoa unga alafu inapikwa ili kutoka ugali

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuifaa ndizi kukula zinazotolewa na mwenyewe kutoka mashamba hili aweze kupeleka mjini kuziuza ama kupeleka nyumba kukula ndizi ni ndizi ambayo imeekeza katika barabara na imeshika na mwenye mkulima hili aweze kuuza.

Hii ni ndizi ambaye ameweza kuleta kutoka shambani ili mnunuzi aweze kuinunua. Ndizi hizi zimetolewa shambani ili ziweze kuja kuliwa mjini . Hii ndizi ambazo zimefaa ama zimeanza kuiva zinafaa ziwekwe katika mahali fulani ili ziweze kukula katika siku kadhaa ili zinaonaeza oza.

Mwanadada huyu ameweza kuinama huku akiwa amefunga ng'ombe hiyo kuna kamba kwa mkono wake wa nyuma huku akikama na kuitoa maziwa kwa ng'ombe hii. Nyuma yao kuna watu wengine wameweza kusimama huku naye mwanadada huyu akicheka na kuitoa maziwa kwa ng'ombe hizi kwa kutokana na kuikama.

Mama huyu anaonekana akiweka kipimo kipiml hiki kwenye maziwa ambayo imeeza kuwekezwa kwenye mitungi hizo, anaipima maziwa haya, kuonyesha maziwa haya ni maziwa ambayo yanaayofaa na yanafaa kuwekwa kwenye makaratasi, iweze kupelekwa mjini kuyauzia ili waeze kuitumia, hapa ni sehemu ambazo wakati umeileta maziwa kutoka mashambani, unayaela haya ili yaweze kujuishwa na yaweze kuwa sawasawa.

Hizi nii vitungi ama vifaa ambavyo huwa vinawekwa maziwani. Hapa ni pahali pa maziwa haya huwa yanaletwa ili kuwekwa baada ya kuitumika ili na kupelekwa mjini. Huu maana pikipiki huyu ambaye amesimama huku ameweza kuegesha pikipiki yake katika mlango hii ili badae aziendee maziwa katika mashambani.

Ndizi hizi zimeweza kuipandwa katika sehemu moja ambayo zinaendelea kuiva. Ndizi hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuharibika na zinaweza kuwa za zamani zinahitajika kutolewa ili mwenyewe aweze kupanda zingine. Kuna miti mingi ambayo iko karibu na hizo ndizi ambazo zimeweza kuipandwa.

Mtu huyu ambaye amesimama anaitoa maziwa huku mwingine ambaye ameinama anaitoa maziwa kwenye ng'ombe au anatumia mashini ili kukama ng'ombe haya. Ng'ombe hawa wameza kuwekwa kwenye majumba yao ya kuyakama ili waweze kutoa maziwa ipelekwe sokoni. Jini yameweza kuweka haya vitu ambayo ng'ombe huenda haiwezi kuadhiri kwenye muuguni yao.

Hapa ni jumbani. Jumbani hii nyuma yao kuna ndizi mingi ambayo imeweza kuimea vizuri. Nyumba hii ambayo imeaonekana inadhihirisha kuwa ni boma ya mtu ambao mwenyewe ameweza kuishi na wakiwa wametumia ndizi hiyo kama kifaa au kitu ambacho inawasaidia kujikimu kimaisha na kiafya pesa ili waweze kujisaidia maishani mwao.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuiva katika shamba hii ya mkulima. Hii ndizi ambaye imeweza kufunikwa katika shamba hilo na kutumia plastiki ili vidudu hao visiweze kuikula. Ndizi hivi naweza kuikula na kuipeleka sokoni ili wanunuzi wa wateja waweze kuinunua.

Ng'ombe ambao wamesimama na wako na rangi yanayofanana. Ng'ombe haya yamesimama katika makao yao ambapo huwa wanalala au huwa wanakulia chakula, chakulani makaoni huku.

Mwanaume huyu ambaye amekalia kwenye miti anakama ng’ombe ili kutoa maziwa. Ng’ombe hii imeweza kufungwa na kamba kwenye miguuni yake ya nyuma na pia mbele kwenye kishingo amefungwa kwenye shingo na kamba pia. Kando yake ni ng'ombe zingine ambao wanaangalia ng’ombe huku akikamwa.

Ng'ombe hii ambayo imeweza kuegeshwa, kusimama katika sehemu fulani ilikuweza kuikamuwa maziwa na dada huyu iluweza kuchukuliwa nyumbani, ili iwezekuchukulia madukani, ili ziweza kuuzwa kupata pesa za kujikimu kimaisha.

Huyu ni mwendeshaji wa pikipiki ambaye ameanza kuibeba vitu ambao unaweza kuwa ni maziwa na vitu vingine kwenye gunia huenda ni vie za maziwa vingine. Mwenye mwendeshaji pikipiki anaendesha pikipiki kwenye lami huku akiyafuata malori na magari madogo ndogo kwenye lami. Pikipiki huyu mwenye pikipiki huyu ameweza kuweka helmet ili kuweza kuepuka ajali na kutumia reflector ili kujionyesha kuwa yeye ni mwendeshaji wa pikipiki.

Watu hawa ni watu ambao wako kwenye jua ,wanaweka vitu zao kwenye jua ili zieze kukauka kama mahindi kuna kijana mmoja ambaye amesimama na ameshika kwenye mkono yake, mwingine ni mama ambaye ameketi huku akishika mahindi ili kukausha kwenye jua ,hao vijana wawili ambao ni kama wameinama.

Ni nyasi ambayo zimeweza kupangwa katika masanduku na zinauzwa ama zimewekwa katika mahali pa kulisha nayo ng'ombe. Kando yao kuna nyasi ambazo hazijawekwa katika sanduku na hazijaweza kuwa katika sakafuni.

Daktari huyu ambaye ameweza kuenda katika sehemu fulani ili aweze kuuziwa dawa na kuibimia dawa ambazo zinahitajika na mgonjwa ili aweze kuipata nafuu. Madawa hizi ambazo zimeweza kuegeshwa kwa meza na daktari huyu huku akipima dawa ambazo zinafaa zitoshe ama zinafaa kuwekwa zingapi?

Wanamama hao ambao wameweza kitoa ndizi hili katika shamba hilo, ili waweze kupeleka mjini ili wanunuzi au wateja waweze kuinunua , ndiizi hili unaweza kuiuza , huku mama huyu ambaye amebeba mtoto kwenye mgongoni.

Hiki nayo ni wali, wali hii limeweza kueka kwenye sahani. Ni kitu ambacho kimeweza kutolea baada ya kuchemsha maziwa ili waeze kueka kwa mboga ikue tamu zaidi. Hii ni kitu ambacho watu natolea katika msemu fulani ili waeze kueka kwa kitu ambacho kinaweza kuwa mlo tamu ili ongeza lada zaidi.